Ng'ombe nyeusi iliyo na madoadoa nyeupe, yuko kando na mti mkubwa aliyefungwa hapo kwa kutumia kamba iliyopita kwenye shingo lake. Anaonekana kuwa mgonjwa kwani amekonda kwa ishara ya mifupa kuonekana na mwili mzima imefura.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe, zimefungwa kwa miguu ya nyuma na kamba ya nguo. Mmoja anaonekana kuwekewa mashini lenye meno nne kwa matiti na lina paipu ndefu. Huu unasaidia kukamua.

Kwenya shamba la ekari kubwa lenye mchanga nyekundu, kuna migomba mingi iliyo na matawi kubwa yenye rangi ya kijani kibichi na mishani nyeusi. Migomba hii imewekwa kwenye shimo kila mimea na yake. Migomba yenyewe imebeba rundo la ndizi.

Kando ya nyumba ya mawe lenye mlango la rangi ya bluu, kuna lori kubwa nyeupe iliyo na tangi cha maziwa nyuma yake, na watu watatu, mmoja akiwa amevaa koti la maabarani. Kwingine, kuna mwendeshaji pikipiki aliyevaa kofia na sueta nyeusi akifunga tangi ndogo za maziwa kwenye pikipiki.

Shamba kubwa la maekari mingi, kumepandwa mgomba bado mchanga, kwa wingi mpaka kukajaa, mgomba hizi kijani manjano kwa rangi, zikonkwa laini unao pendeza, wote wakiwa kwa urefu sawa, chini zao, kuna nyasi ulioanza kumea.

Rundo la ndizi yenye kijani kwa rangi yametandazwa kwa matawi ya mmea yake kwa kufungwa kwa ubunifu juu ya gari yanayoonekana kuyasafirisha kwa soko kwa minajili ya kuuzwa.

Kwenye zizi, ng'ombe wawili. Moja nyeusi na nyeupe kwa rangi, mwingine mwenye rangi la kahawia na nyeupe, na akafungwa mguu kutumia kamba. Anakamuliwa maziwa na mkulima aliye keti chini yake, na ndoo akiwa amevaa ovaroli ya rangi ya kijani.

Katika shamba la ndizi, iliyojaa mgomba, kuna mkulima na wanunuzi wawili. Mmoja amepiga magoti chini. Mchaka ya biashara inaendelea huku kipande cha ndizi zimeandaliwa na kuwekwa kwenye matawi kijani za mgomba.

Rundo la ndizi ambalo bado kwa mmea yanaonekana kuwa kubwa na kijani manjano kwa rangi, ikionyesha wako katika hatua za mwanzo za kukomaa. Baadhi ya matawi una alama za giza au matangazo labda kwa sababu ya wadudu au shughuli za kufa.

Wanawake watano waliovaa vitenge maridadi wameviringa sufuria vya vyakula. Wanaendeleza mchakato ya kupakua wali kwenye masahani tatu mmoja akiwa amebeba sinia iliyo na masahani haya na mwingine anapakua kutumia kijiko kubwa.

Kwenye shamba la mifugo, Kuna rundo ya mashina ya mimea ya mahindi iliyo kauka ukawa yenye rangi ya kahawia. Kando kuna zizi iliyo na ng'ombe tano. Wanne wakiwa nyeusi na mmoja nyeupe kwa rangi. Kuna mfugaji amebeba kiboko.

Wanunuzi na wauzaji, wanawake kwa wanaume, wakubwa kwa wadogo, wamejaa katika soko hili. Magunia ya ndizi yako kwa wingi, huku vipande vya ndizi, vyenye rangi la kijani vimeandaliwa na kuwekwa juu ya matawi ya mgomba.

Wanaume wawili, ng'ombe wawili wako kwenye kitimba iliyoko na tanki kubwa nyeusi la maji kando yake. Mchakato wa kuosha ng'ombe unaendelea mmoja akisuguwa mwingine akinyunyizia maji.

Kwenye shamba kubwa la ndizi kumejaa mgomba wenye matawi ya kijani. Inaonekana kuwa mwanamke mwenye amevaa kitenge cha wauzaji ameshikilia mkungu wa ndizi wenye bado haujakomaa.

Karibu na jengo lenye rangi ya dhuhurungi, ilioko na tiles nyeupe, mwanamke ameinama kusaidia katika machakato ya kumwaga maziwa kwenye sufuria kubwa, kutoka kwa kibuyu kijani kilichoshikiliwa na mwanaume.

Kwenye mazingira ya kuchunga mifugo, wafugaji wakipitisha ng'ombe kwenye kizimba. Inaonekana kuwa wananyunyiziwa kiua wadudu na daktari mwanamke wa mifugo, aliyevaa koti la maabarani.

Wanawake watatu kwa kuwa wamevalia nguo ndefu za vitenge, wanaume wawili, wako kando ya sufuria. Mchakato wa kupakua vyakula vinavyoonekana kuwa wali na kabeji kwa sahani saba mmoja akiwa amebeba bakuli unaendelea.

Kwenye shamba la mifugo mchakato ya kukamua maziwa unaendelea. Huku wakamuaji wamesokota ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe na ndoo ya kutilia. Kando yao wanunuzi wanatazama wakingojea maziwa.

Kwenye kiwanda cha maziwa, mchakato ya kuchinja maziwa kupitia kichungi kubwa kinaendelea, na inaonekaa kuwa mfanyikazi ako na furaha tela kwa kuwa anatabasamu, huku tangi mingi zikiwa kando yake.

Kwenye Buti la gari ndogo nyekundu. iliyo na pikipiki mbele yake. tangi Saba zenye rangi nyeupe mistari nyeusi zinatiliwa maziwa kutokea ndoo iliyoshikiliwa na ndereva Alie Vaa kofia ya chuma.